Sehemu yenye chanzo cha umeme kukionekana nguzo ya mbao iliyo na nyaya nyingi za umeme, na kando ya nguzo hiyo kukionekana jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali, na juu ya ghorofa hilo kukiwa na nyaya nyingi za umeme zinazopita juu na juu ya anga yakionekana mawingu meupe na ya bluu.

Sehemu yenye huduma ya chanzo cha umeme, yaliyojengwa chini ya milima yenye miamba ya mawe, yakionekana majengo makubwa na madogo yaliyotengenezwa kwa vyuma na mabati, na huku zikionekana nyaya za umeme na maboma yaliyopitisha nyaya za umeme na kando kukiwa na majani.

Sehemu ya huduma ya umeme, ikionekana fensi ya ukuta wa matofali, ukiwa na nyaya za umeme zilizofungwa juu yake na kwenye geti kukiwa pia na waya za umeme zilizofungwa kwa ajili ya ulinzi.

Sehemu ya huduma ya umeme kukionekana nguzo za umeme zilizo fungwa nyaya nyingi na hizo nguzo zikiwa na viboksi vyenye mashine maalumu . Huku pembeni kukionekana baadhi ya nyaya zilizokwenda kufungwa kwenye nyumba na pembeni yake kukionekana miti .

Mtambo wa kuzalishia umeme uliofungwa mashine katika nguzo za mbili, miti huku kwa juu kukiwa kumepita vyuma na nyaya mbalimbali, ambazo zikiendelea katika jengo kubwa la ghorofa.

Sehemu ya barabarani yenye mabango ya alama za barabarani, yenye rangi nyeupe, nyekundu na njano, na pembezoni kukiwa na taa za barabarani na miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na majumba makubwa ya ghorofa, na anga lenye mawingu ya bluu na meupe.

Pikipiki yenye rangi ya kijani na matairi meusi ikiwa imewekwa mbele ya Banda lilowekwa jengwa kwa mawe na kuwezekwa kwa mabati chakavu mbele kukiwa na mlango wa bluu uliofungwa na pembeni chini kukiwa na mawe yaliyorundikwa

Njia ya usafiri wa barabara ikionekana sehemu iliyojengwa barabara nusu kwa kutumia zege na nondo, na katikati ya barabara hiyo kukiwa kumefungwa chuma chenye rangi nyekundu na juu yake wakiwa wamekalia watu, na sehemu ya upande kukiwa na watu walioinama wakiendelea na kazi na mbele kukionekana mashine kubwa ya kutengenezea barabara.

Chombo cha usafirishaji chenye miguu mitatu kikionekana kando ya barabara kubwa, huku kukiwa na mtu aliyepanda juu yake, na nyuma ya chombo hicho kuna tela lenye rangi ya karoti. Pia pembezoni mwa barabara kuna magari mawili, moja jeupe na jingine jekundu. Huku kwa mbele kukiwa na maduka ya nguo, na mtu akivuka barabara.

Chombo cha usafiri aina ya pikipiki kikiwa kimepakiwa pembeni, yenye rangi ya karoti na nyeusi, hukupembeni akionekana kijana aliyevaa kizibao cha rangi ya karoti shati jeusi na viatu vyeusi aliyeshika gunia lililojaa nyasi tayari kwa kupakia katika chombo hicho.

Sehemu ya wazi iliyorundikwa taka na nyingine zikionekana kuzagaa, kama mifuko ya plastiki yenye rangi ya njano na kijani ikiwa zimerundikwa pembezoni mwa ukuta wa nyumba iliojengwa kwa matofari.

Sehemu ya maji taka ikiwa na shimo lililojengwa kwa simenti na mchanga huku likiwa wazi halina mfuniko na pembeni likiwa limezungukwa na nyasi pia kukiwa na mawe yaliyozagaa yakiwa ndani ya mfereji wenye maji taka.

Mlundikano wa taka zilizo kwenye mifuko myeupe na huku nyingine zikiwa chini kwenye bonde la tope, huku yakionekana magari mawili yenye rangi nyeupe na kijani, pia watu walioshika mifuko ya taka katika mikono yao.

Usafi wa mazingira wakionekana vijana watatu kando ya jengo kubwa la biashara huku akiwa amevaa mipira mikononi na barakoa, huku wakifagia kwa fagio na kushika koleo wakizoa uchafu na kuweka ndani ya mfuko mkubwa mweupe.

Sehemu ya kuhifadhi taka zikiwa ndani ya gari kubwa lenye rangi ya bluu, na pembeni ya gari hilo akionekana kijana aliyevaa kizibao cha rangi ya njano na kofia ya bluu akiwa amepanda katika gari hilo, na kando kukionekana majengo makubwa ya ghorofa yenye rangi ya kahawia na nyeupe.

Sehemu ya kuhifadhi maji taka , kukiwa na shimo lilosakafiwa kwa zege na simenti na huku kando kukiwa na mfereji wenye maji machafu ulio na mawe madogo na makubwa ndani yake, na kando ya shimo hilo kukiwa na nyasi mbichi.

Sehemu ya kuhifadhi taka, ikiwa na ardhi iliyojaa taka, na kukiwa na magari manne yenye rangi nyeupe, na mabodi yaliyojaa taka na huku akionekana mtu aliyesimama, na pembeni kukiwa na gari la njano la kunyanyua mizigo.

Usafi wa mazingira, wakionekana watu wengi katika chumba kikubwa chenye rangi nyeupe na mlango wa kijani, huku wakiwa wameshika mifagio mikubwa wakisafisha sakafu, kwa mifagio mikubwa na maji; na wengine wakiwa wamevaa makoti makubwa, barakoa, kofia na mipira myeupe mikononi.

Huduma ya ukusanyaji taka, kukionekana chombo cha kuhifadhia taka chenye rangi ya njano, kikiwa kimewekwa pembezoni mwa majengo makubwa kwenye barabara ndogo, kikiwa kimejaa taka ndani yake na nyingine kudondoka chini.

Sehemu ya wazi iliyo na mapipa ya njano yenye mifuniko na matairi madogo meusi ya kuhifadhia taka, na huku kwenye ardhi hiyo kukiwa na majani makavu na nyasi chache za kijani na pembezoni kukiwa na msitu wa miti.

Sehemu ya kuhifadhi taka hatarishi, zikionekana taka zilizozagaa za aina mbalimbali, na huku ndani ya sehemu hiyo kukiwa na ndege wenye midomo mirefu wakila taka hizo. Na baadhi ya watu walioinama wakichambua na kuokota taka hizo, huku mtu mmoja akiwa amebeba furushi jeupe lenye taka.

Njia ya kuhifadhi taka hatarishi; ikionekana mifuko miwili, mmoja ukiwa na rangi nyekundu na mchoro mweusi ukiandikwa kwa maandishi mekundu yakionyesha taka hatarishi na mfuko wa njano uliofungwa ukionyesha taka hatarishi pia.

Sehemu ya wazi inayotumika kuhifadhia taka, huku kukionekana gari lenye rangi ya njano na ndani ya gari hilo akiwa amesimama alievaa kizibao cha rangi ya njano na pembeni kukiwa na vijana wengine wakizoa taka hizo.

Picha ya usimamizi wa taka zisizofaa zikiwa zimewekwa porini kwenye ardhi zikichomwa moto na katikati yake kukiwa na moto unaowaka na moshi ukitoka juu yake.

Usafishaji wa mazingira katika jengo lenye rangi ya karoti na nyeupe, na paa jeupe; huku mbele ya jengo hilo wakionekana watu walioshika mifagio ya nje, na wengine wakiwa wamevaa barakoa; huku wakisafisha eneo hilo, na mtu mmoja akiwa amebeba toroli kwa ajili ya kuhifadhi taka hizo.

Sehemu ya ukuta wa nyumba uliojengwa kwa matofali, na huku pembezoni mwa ukuta huo kukiwa na taka zilizotupwa chini, kukizunguka nyumba hiyo.

Sehemu yenye chanzo cha maji kilichozungushiwa wigo wenye nyaya na miti mikavu, huku likionekana bomba kubwa la maji linalotoka kwenye kisima, ambapo kuna ukuta uliojengwa kwa matofali yaliyochanganywa kwa simenti na mchanga.

Jengo lililozungushiwa wigo wa nyaya na nguzo za vyuma vya bluu, lililozungukwa na miti mirefu ya kijani na nyasi kwa chini, huku likiwa na mabomba yaliyopita kwenye ukuta na pembezoni kukiwa na nyumba yenye paa la kijani.

Sehemu ya huduma ya maji iliyozungukwa na mabanda mawili makubwa, yalioezekwa kwa vyuma na mabati ya rangi ya kijani na pembezoni kukiwa na uzio wa turubai. Na katikati ya mabanda hayo kukiwa na mtaro mkubwa ulio na bomba kubwa la rangi jeusi la maji, na huku kukiwa na vijana watatu na wawili wakivaa kofia nyeusi.